Chupa ya dawa ina maelezo ya matumizi dozi na tahadhari kwa mifugo picha na maandishi yanasaidia watumiaji kuelewa jinsi ya kutumia dawa kwa usahihi. Hii kuweza kuimarisha usalama na afya ya wanyama.

Chupa na kasha la dawa limepambwa kwa picha za wanyama mbalimbali kama mbuzi na ng'ombe. Pamoja na maandishi na aina ya dawa, dozi na maelekezo ya matumizi. Vifaa hivi vimeifadhiwa kwenye rafu maalum ili kuwafikia wateja wanaotafuta tiba za wanyama wao kwa urahisi.

Mfuko wa plastiki umewekwa maandishi kama vile ndege kuku ikiwa imewekwa kuonyesha tiba inayofaa kwaajili ya ustawi na mifugo

Rafu zimepangwa kwa mpangilio, zikibeba mfululizo wa chupa za dawa mbalimbali za wanyama, moja ikiwa na maandishi na picha za mifugo. Mwanamke amesimama ndani ya duka hilo la pembejeo, akiwa tayari kuwahudumia wateja, watakaofika kutafuta huduma za afya ya mifugo na kilimo.

Kasha la dawa limeweka vizuri likiwa na maandishi na picha ya mbuzi, likiwa ni sehemu ya bidhaa zinazouzwa katika duka la vifaa vya tiba na dawa za wanyama. Kasha hili linatumika kusaidia kulinda afya na kuwatibu wanyama kama mbuzi.

Jengo kubwa la gorofa lina bango lenye picha na jina la "TWIGA KEMIKALI" watu wengi wamesimama nje ya jengo hilo wakijiandaa kuingia, bodaboda zimeegeshwa kwa mpangilio mzuri karibu na lango kuu, hali hii inaashiria shuhuli za maduka ya dawa za wanyama na bidhaa za kemikali.

Kasha la dawa lenye rangi ya kuvutia, limefungwa vizuri likiwa na maandishi yanayoeleza matumizi na tahadhari, pamoja na picha ya mbwa kikielezea kuwa ni mahususi kwa matibabu ya wanyama wa kufugwa.

Chupa na kasha la dawa vimepangwa kwa uangalifu kila moja likiwa na picha ya mbwa na maandishi yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake. Huku vikiwa sehemu ya bidhaa zinazotumika kuwahudumia wanyama wa kufugwa kwa tiba na kinga mbalimbali.

Jengo kubwa lenye bango kubwa nche linaonyesha picha za vifaa huku mazingira ya nche yakiwa safi na kuonyesha utaratibu mzuri

Watu wamekaa kwenye eneo lililo jaa maandishi na picha mbalimbali zinazohusiana na bidhaa na huduma za mifugo. Mazingira haya yanaonyesha utaratibu na usambazaji wa dawa na vifaa muhimu kwa wanyama, ambapo wahudumu na wateja wanashirikiana kwa ajili ya kupata huduma bora za afya za mifugo.

Watu kadhaa wamevalia mavazi ya kujikinga, wakikusanyika pembezoni mwa meza iliyojaa chupa za dawa mbalimbali zinazotumika kwa wanyama. Mazingira haya yanaonesha umuhimu wa usafi na tahadhari Katika kushughulikia tiba za wanyama.

Boksi la dawa limepangwa kwa uangalifu juu yake kuna maandishi yanayofafanua jina la dawa, dozi inayotakiwa, tarehe ya mwisho ya matumizi, pamoja na maelezo ya kampuni inayozalisha, yakionyesha kuwa ni bidhaa maalumu kwa ajili ya afya ya wanyama.

Mifuko yenye maandishi mbalimbali imepangwa kwa mpangilio ndani ya eneo la duka la dawa na vifaa vya wanyama, huku mtu mmoja akiwa ameketi juu ya meza akitoa maelezo, wakati mtu mwengine akiwa amesimama kumsikiliza kwa makini.

Wanaume wakiwa katika harakati za kutoa mifuko kutoka kwenye gari wakibeba mizigo hiyo kwa njia ya shingo kwa umakini mkubwa. Mifuko hiyo inaashiria bidhaa za dawa zinazohifadhiwa kwa usalama na kupelekwa kwa maeneo mbalimbali kwa madhumuni ya matibabu na usambazaji.

Chupa na makasha yamepangwa kwa mpangilio ndani ya duka maalumu. Kila kifungashio kikiwa na maandishi yanayoeleza matumizi na tahadhari pamoja na picha za wanyama, kwa ajili ya kuwasaidia wakulima na wafugaji kuchagua dawa zinazofaa kwa mifugo yao.

Mfuko wa plastiki umeandikwa maandishi na picha ya kifaranga cha kuku, ukionyesha bidhaa zinazohusiana na tiba na lishe ya wanyama. Mfuko huo unaonyesha usafi na ufugaji wa kitaalamu wa dawa au vyakula maalumu kwa kuku.

Mahindi mabichi yaliyokusanywa yamewekwa kwa umakini ndani ya ndoo na mtu mmoja akiwa anajiandaa kuyahifadhi au kuyasafirisha. Mazao haya yanaonyesha shughuli za kilimo zinazolenga biashara na uhai wa wakulima.

Miche ya pilipili iliyokomaa imepandwa ndani ya mifuko iliyotobolewa kwa uangalifu mkubwa, ambapo kila mfuko umewekwa kwa mpangilio mzuri na wa kisayansi ili kuhakikisha mimea inapata mazingira bora ya kukua.

Watu kadhaa wamebeba ndoo vichwani, ndani yake kuna kahawa iliyoiva iliovunwa shambani. Huku wengine wakiwa tayari wamemwaga kwenye sehemu maalumu ya kukusanyia mazao hayo, tayari kwa uchakataji au usafirishaji.

Wakulima wakivuna mahindi mabichi shambani na kuyapanga kwa umakini kwenye mifuko maalumu ili kuhifadhi ubora wa mazao kabla ya kusafirisha au kuuza sokoni. Hali hii inaonesha utaratibu mzuri wa kuhudumia mazao ya mashamba.

Mananasi yaliyovunwa yamekusanywa kwa mpangilio mzuri chini. Yakiwa yamepangwa kwenye matenga ya plastiki kwaajili ya kusafirishwa. Huku watu wakishirikiana kubeba mazao hayo kwa umakini, kama sehemu ya shughuli za kilimo cha biashara.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna viazi. Baadhi ya viazi vimekusanywa chini huku vingine vimehifadhiwa kwenye magunia ili kulinda mazao haya dhidi ya kuharibika. Mazao haya ni muhimu kwa ajili ya biashara.

Mkulima amebeba mkungu mmoja wa ndizi mkononi, akitazama kwa makini mikungu mingine iliyokusanywa shambani, huku akijiandaa kuendelea na shughuli za kukusanya ndizi zaidi, kwa ajili ya biashara.

Mihogo imekusanywa na kuwekwa kwenye magunia makubwa shambani, magunia hayo yamejaa mihogo safi tayari kwa kuhifadhiwa au kusafirisha kwenda masoko. Wakulima wamehakikisha mihogo imekusanywa kwa usafi na kuandaliwa vizuri, ili kuhifadhi ubora wake kwa muda mrefu.

Migomba ya ndizi imestawi vizuri shambani ikionyesha juhudi za wakulima katika kilimo cha mazao ya biashara, huku majani yake makubwa ya kijani yakiwa na mwonekano wa afya bora ishara ya matunzo ya hali ya juu.

Mwanaume akiwa shambani ameinama akivuna nyanya zilizoiva vizuri na kuziweka kwa uangalifu kwenye kikapu kikubwa cha plastiki, akionyesha juhudi katika uzalishaji wa mazao ya biashara yenye thamani kubwa sokoni.

Mwanaume amebeba gunia lililojaa mahindi, kisha akayamwaga taratibu juu ya ardhi iliyo wazi, kwa ajili ya kuyakausha huku eneo hilo likiwa limetandazwa vizuri, ili kurahisisha kazi hiyo ya uhifadhi wa mazao.

Shamba kubwa limejaa miti ya nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu huku nyingine zikiwa bado mbichi, zikiendelea kukomaa hali inayo onesha ukuwaji wa zao hilo muhimu la biashara.

Katika shamba lililojaa miti ya kijani iliyopangwa kwa utaratibu mzuri, mipira ma maji ya umwagiliaji imetandazwa kwa kila mstari. Huku mwanaume mmoja akiwa ameinama akiendelea kuangalia au kutunza mimea hiyo kwa makini.

Mwanaume aliyesika chombo kilichojaa pilipili safi na zenye rangi nzuri, akitayarisha mazao hayo kwa ajili ya kuuza au kusafirisha. Mazao hayo yanahifadhiwa kwa uangalifu katika mazingira yanayofaa, ili kuhakikisha ubora wake unadumu .

Magunia yaliyosheheni viazi yamepangwa kwa utaratibu kando ya gali lililoegeshwa jirani, yakisubili kusafirishwa baada ya kuvunwa kwa ufanisi kutoka shambani, kama sehemu ya mavuno ya mazao ya biashara.

Wanaume wawili wakifanya kazi kwa bidii shambani, wakivuna kahawa zilizokomaa. Wanakusanya mazao hayo kwa umakini, wakionesha ushirikiano mzuri katika shughuli za kilimo. Mazao haya yamewekwa katika maeneo maalumu, tayari kwa kusafirishwa au kusindikwa zaidi.

Mahindi yaliyokayuka yameondolewa maganda na kuandaliwa kwa matumizi, huku mwanaume mmoja akiwa amesimama ameyashika mkononi kwa uangalifu, na mengine yakiwa yameanikwa chini yakiakuka vizuri katika mazingira asili ya shamba.

Mwanaume ameinama kwa uangalifu, ili kubeba chombo cha plastiki kilichojaa mananasi yaliyokomaa, huku akionekana shambani. Ishara ya uvunaji wa mazao yenye thamani kubwa ya kibiashara.

Wakulima wakiwa shambani kwa bidii, wanavuna viazi vilivyokomaa vizuri ardhini, kwa umakini wanachukua viazi hivyo kwa mikono, wakihakikisha haziharibiki ili kuhifadhi ubora wa mazao. Shamba limepandwa na mimea mingine midogo na ardhi imeandaliwa ipasavyo ili kuruhusu uvunaji rahisi.

wakulima wakiwa shambani wanavuna kwa umakini nyanya zilizokomaa na kuzikusanya katika mabeseni ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo, wamevaa mavazi ya kazi na wanashirikiana ili kuhakikisha mavuno yanakamilika kwa haraka kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa limejaa migomba yenye majani mapana ya kijani, kila mti ukiwa katika mstari ulionyooka na baadhi ya migomba ikionyesha dalili za kuchanua, jambo linaloashiria utayarishaji wa mavuno ya zao la ndizi kwa kwa wingi.

Mwanamke yupo shambani amesimama karibu na mgomba akiwa ameshika mkungu wa ndizi uliojaa matunda mabichi na yaliyokomaa ishara ya mavuno bora, mazingira ya kijani yanazunguka eneo hilo huku ndizi zikionyesha mchango mkubwa wa kilimo hiki katika uzalishaji wa mazao ya biashara.

Wakulima wameketi chini, wakishughulika kwa makini kuchambua kahawa zilizoiva; wakitenganisha mbegu kutoka kwenye maganda, huku wakitumia mikono yao kwa ustadi wa jadi unaoendelezwa kizazi hadi kizazi.

Wakulima wamejikusanya wakipanga kwa umakini ndizi mbichi, ndani ya matenga ya mbao wakionyesha hatua ya awali ya maandalizi ya mazao kabla ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni kwa matumizi ya kiuchumi.

Wakulima wamesimama katikati ya shamba lenye mazao mengi, wakibeba vikapu vikali mgomgoni, huku wakizingatiaa kila mkusayiko wa mazao uwe na ubora wa hali ya juu, wanaonyesha bidii kubwa katika kazi yao wakitumia mbinu bora za kilimo ili kuhakikisha mazao yanakua kwa wakati unaofaa.

Mwanamke amesimama pembeni ya gari kubwa lililopakiwa mananasi mengi yaliyovunwa shambani, yakionyesha mavuno mengi ya zao hilo la biashara, huku mazingira ya eneo hilo yakionekana kuwa sahemu ya kilimo cha mazao ya sokoni.

Shamba lina matawi yenye majani manene ambapo, nyanya mbichi zimezibwa kwa makini zikielea kwa wingi na kuonyesha mwelekeo mzuri wa mavuno ya baadaye, mazoo haya yanatathminiwa kama zao muhimu la biashara linalotoa kipato kwa wakulima.

Nyanya zilizoiva vizuri zimekusanywa kwenye vyombo vya plastiki vilivyopangwa katikati ya shamba, lenye mimea ya nyanya iliyostawi vizuri ishara ya mavuno mazuri ya zao hilo la kibiashara.

Mkulima amesimama kwa uangalifu akivuna kahawa zilizoiva vizuri kutoka matawini, kisha kuziweka kwenye beseni la plastiki tayari kwa hatua ya uchakataji na uuzaji.

Mkulima yupo shambani, akiwa anakagua kwa umakini nyanya ambazo bado azijakomaa vizuri. Anazichunguza kila moja kwa undani akitathmini hali ya ukuaji wake na kuakikisha zinaendelea kustawi katika mazingira bora; hatua ambayo ni muhimu kabla ya kuanza kuvuna mazao hayo kwa faida kubwa.

Katika shamba pana lenye miti ya mipapai iliyojaa matunda yaliyokomaa, mwanaume amechuchumaa kwa uangalifu huku akiwa ameshika mkononi mapapai yenye rangi ya kuvutia. Hali inayoonyesha hatua ya uvunaji wa zao hilo muhimu la biashara.

Viazi vitamu vimewekwa kwenye makundi baada ya kuvunwa na wakulima waliokusanyika shambani, wakivichambuwa kwa uangalifu tayari kwa usafirishwa au kuhifadhiwa kwa matumizi ya badae.

Wanaume kadhaa wameketi kwa utulivu katika sehemu ya wazi, wakishughulika kwa makini na kazi ya kumenya mahindi yaliyokauka, wakitengenisha punje tayari kwa kuhifadhiwa au kusindikwa kama zao la biashara; lenye thamani kubwa kwa wakulima wa maeneo hayo.

Migomba ya ndizi imepangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ikionyesha shughuli za kilimo cha mazao ya biashara kama vile ndizi zinazofanyika kwa ufanisi na kwa njia ya kisasa.

Ndani ya chumba maalumu chenye nafasi ya kutosha, mahindi yaliokauka yamepangiliwa kwa kutundikwa juu, huku mengine yakiwa yamekusanywa chini kwa marundo, watu kadhaa wakionekana wakiwa bize wakiyachambua na kuyapangilia kwa uangalifu ili yawe tayari kwa matumizi au biashara.

Matango yamekomaa shambani kwa wingi na yamepangwa kwenye maeneo yaliyopangwa kwa mpangilio wa kisasa, yakionyesha jitihada za wakulima katika kukuza mazao bora ya biashara, ili kuongeza uzalishaji na thamani ya kilimo katika jamii.

Katika eneo la wazi, wanawake wakiwa na umakini wanachambua kahawa zilizoiva, wakitumia mikono yao kwa ustadi mkubwa kuhakikisha mazao yanabaki safi na bora kwa soko. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kazi zao katika uzalishaji wa kahawa yenye ubora.

Watu kadhaa wakionekana wakibeba na kupanga vyombo vingi vya plastiki vyenye viazi katika eneo la shamba, wakiwa kwenye harakati za kuchambua na kuaandaa mazao kwa ajili ya kusafirishwa au kuuzwa, jambo linalorihirisha uzalishaji mkubwa wa kilimo cha biashara.

Nyanya zilizokamilika kuvunwa zimekusanywa kwa makini pembeni ya shamba, zikiwa vimewekwa katika vikapu na vyombo vingine, tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa kwenye masoko mbalimbali ili kukuza biashara.

Katika shamba lenye migomba ya ndizi iliyokomaa na yenye majani mengi ya kijani, wakulima wanaonekana wakishughulika kwa bidii, wakiweka miti ya kusaidia kuimarisha migomba hiyo. Miti hiyo huwekwa ili kuzuia migomba kupinduka au kuanguka kutokana na uzito wa matunda.

Hema kubwa limewekwa kwa ustadi likiwa na vitalu safi vyenye miche ya kijani, iliopangwa kwa mpangilio, baadhi ya miche ikiwa tayari kuhamishiwa shambani, huku mazingira yakionesha juhudi za wakulima katika kuandaa mazao ya baadae.

Wakulima wamejikusanya kuzunguka tuta lililojaa miche changa, wakiing’oa kwa uangalifu kwa mikono tayari kuihamishia mashambani kwa ajili ya kupandwa. Wakionyesha mshikamano na utaratibu wa kazi ya kilimo.

Kitalu kizuri kikubwa kimejaa miche ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mifuko maalumu, wakulima wakiwa karibu na mimea hiyo wakihakikisha kila mche unapata uangalizi unao stahili kwa ajili ya maandalizi ya kupandikiza shambani.

Ndani ya hema kubwa lenye mwanga wa kutosha, matuta ya udongo yameandaliwa kwa ustadi na kupandwa miche ya mazao tofauti. Kila kundi likiwa katika mstari wake, hatua ya awali inayowasaidia wakulima kukuza mimea kwa uangalifu kabla ya kuhamishia shambani.

Wakulima wako shambani wakivuna mazao, yaliyokomaa kutoka kwenye mti mdogo wa kisasa ulipandwa kwa mpangilio bora, wakitumia mikono yao kwa umakini na kuweka mazao hayo kwenye matenga ya plastiki, kuhakikisha mazao yanakusanywa bila kuharibiwa.

Mashina ya migomba yenye majani mapana ya kijani yamesimama kwenye shamba lenye rutuba, yakikua vizuri katika mstari uliopangwa kwa uangalifu na kuashiria juhudi za wakulima katika kilimo cha matunda hayo.

Wakulima wameinama shambani wakiendelea na uvunaji wa viazi, huku baadhi ya viazi vimekusanywa kwa mafungu ndani ya shamba hilo; mazao hayo yamewekwa kwa mpangilio mzuri karibu nao, huku kazi za pamoja na juhudi za uvunaji wa mazao zikiendelea.

Matikiti yenye rangi ya kuvutia yamevunwa na kupangwa ardhini, mkulima amechuchumaa akiwa ameshikilia kipande cha tikiti kilichokatwa akionekana kuridhika na mavuno hayo bora ya shambani.

Miche ya kijani imetandazwa katika mistari nadhifu, ikizungukwa na mipira ya umwagiliaji, inayopenya polepole maji ardhini ili kusaidia ukuaji mzuri wa mimea kwenye mazingira yaliyodhibitiwa.

Migomba mirefu yenye mimea ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri shambani ikionesha ustadi wa wakulima katika kuendeleza mazao yao kwa kujitahidi kulima nakuhifadhi mimea kwa njia bora. mazao haya yanatumika kwa uzalishaji wa chakula na kuimarisha maisha ya wakulima.

Wakulima wawili wameketi ndani ya shamba kubwa la nyanya, wakitazama nyanya zilizopandwa kwa uangalifu na umakini, wakifuatilia ukuaji na hali ya mazao yao huku mazingira ya kijani yakizunguka eneo hilo la kilimo.

Katika shamba la wakulima nyanya zimewekwa kwa pangilio mzuri, ndani ya vyombo vya plastiki, zikionyesha jitihada ya kuhifadhi mazao kabla ya kusambazwa, mazingira haya yanaonyeshwa usimamizi wa mazao kwa uangalifu mkubwa.

Shamba kubwa la mapapai, limejaa miti yenye matunda yaliyoiva; huku mengine yakiwa mabichi, baadhi yameanguka chini yakisubiri wakulima kuja kukusanya kwa matayarisho ya mavuno kwa ajili ya masoko na matumizi ya ndani.

Miche ya kijani imeandaliwa vizuri katika maeneo maalumu kwaajli ya kilimo. Ikiwa imetunzwa kwa uangalifu mkubwa na wakulima wenye weledi, ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao mbalimbali yatakayotumika kwa biashara.

Mkulima akiwa shambani akitumia jembe la mkono la kisasa kulima ardhini kwa ustadi, huku akizingatia usahihi wa mistari ya upandaji ili kurahisisha uzalishaji bora wa mazao hayo.

Jembe la mkono la kisasa, linaonekana likiwa shambani limeundwa kwa teknolojia ya kisasa; husaidia kulima kwa ufanisi, likiwa na mpini imara na sehemu ya kuchimba udongo kwa haraka na kwa wepesi.

Trekta kubwa la kulima likiwa linalima shambani kwa umakini mkubwa, likipandisha na kupindua ardhi kwa ajili ya hupanda mazao. Huku mazingira ya shamba yakionekana kufaa kwa kilimo chenye mavuno mengi.

Miche ya mimea michanga imepandwa kwa ustadi ndani ya vikopo vya plastiki vilivyopangwa ndani ya kifaa maalumu cha kisasa, huku mashine na vifaa vya kiteknolojia vikiwa huu yake kwa ajili ya usimamizi na ufuatiliaji wa ukuaji kwa njia ya kielektroniki.

Gari la kisasa la kulimia likiwalinafanya kazi shambani, likivuta kifaa cha kulimia ardhini mkulima akiwa amesimama akilisimamia kwa umakini huku udongo ukiwa umelegezwa, tayari kwa kulimia mazao mandhari ya eneo hilo inaonyesha matumizi ya technologia katika kilimo cha kisasa.

Jembe kubwa la mkono lenye muundo wa kisasa, linalotumika kulima shamba kubwa kwa ufanisi, likisukumwa na mkulima kwa nguvu ili kuandaa udongo kwa ajili ya kwenda kupanda.

Matrekta makubwa mawili yanajihusisha na shughuli za kulimia shamba kubwa, yakitumia nguvu na teknolojia ya kisasa kufanya kazi kwa ufanisi, na kuhakikisha uzalishaji wa mazao.

Trekta kubwa la kulimia likiwa linafanya kazi shambani likivuta jembe maalumu la kuvunja udongo kwa wepesi, mashine imesimama katikati ya shamba lenye udongo uliofunguka vizuri ikiashilia matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo kwa ajili ya kuongeza na kurahisisha kazi kwa wakulima.

Mashine kubwa ya kisasa ya kulimia inaendelea kufanya kazi shambani, ikivunja na kugeuza udongo kwa ufanisi mkubwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao kwa haraka na kwa kiwango kikubwa.

Gari la kuvunia likiwa shambani likifanya kazi kwa ufanisi ilikusanya mazao yaliyokomaa kama vile ngano na mahindi, likisaidia mkulima kuongeza tija na kupunguza kazi ngumu za mikono katika shughuli za kilimo.

Miche michanga ya kijani imepandwa kwa mpangilio ndani ya kifaa maalumu kilichowekwa kwenye chumba safi chenye taa, joto na Unyevunyevu, vinavyodhibitiwa ili kuharakisha ukuaji.

Miche imepandwa kwenye mabomba maalumu yaliyoandaliwa ndani ya chumba cha kisasa, ambapo mifumo ya kisasa ya kilimo inatumika kwa ufanisi mkubwa. Mazao yanapata maji na lishe kupitia vifaa vya kisasa vilivyopangwa kwa ustadi kuhakikisha ukuaji bora wa miche hiyo.

Jembe la kisasa lenye muundo thabiti na injini ndogo yenye nguvu, limetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ili kulimia shamba kwa ufanisi zaidi. Linafanya kazi kwa haraka likipunguza mzigo wa wakulima na kuwaonyesha tija katika shughuli za kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa la kisasa linalotumika kulima shamba, linaonekana likiendeshwa kwenye ardhi pana, likifanya kazi ya kuandaa shamba kwa njia za kisasa na kuimarisha uzalishaji wa mazao. Mashine inaonyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya kilimo, ikiwasaidia wakulima kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora mkubwa zaidi.

Samaki wakiwa ndani ya bwawa kubwa lililopangwa kwa uangalifu maalumu, kwa ajili ya ufugaji wa samaki bwawa hilo limejaa maji safi na yenye usafi unaodhibitiwa, ili kuwezesha ukuaji mzuri wa samaki, na kutoa mazao bora kwa wakulima.

Beseni kubwa la kisasa limejaa maji safi, ndani yake samaki wadogo wakiwa wakifugwa kwa mpangilio mzuri, wakielea kwa furaha, huku wakionekana kuwa na afya njema. Mazingira haya yanaonyesha mfumo wa ufugaji wa samaki kwa njia ya kisasa na endelevu.

Bwawa dogo la maji lenye kingo zilizozungukwa na majani ya kijani, linasimama kwa utulivu katika mazingira ya asili likiwa sehemu maalumu ya kufugia samaki, ambapo maji safi husaidia kusitawisha maisha ya viumbe wa majini.

Vikapu vikubwa vimepangwa kwa utaratibu huku vikiwa vimejaa maharage ya rangi na ukubwa tofautitofauti, yakionyesha aina mbalimbali za mazao ya chakula yaliyovunwa na kuandaliwa tayari kwa matumizi ya nyumbani.

Mifuko mingi yenye bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maharage, mahindi na mazao mengine, imetayarishwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha aina tofauti za bidhaa zinazopatikana, kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Eneo lenye miti yenye majani mengi limetengeneza barabara ya asili ambapo watu wanapita katikati kwa utulivu, mazingira yakionekana kuwa na hewa safi na kuvuli kizuri, ishara ya utunzaji wa mazingira na uoto wa asili unaostawi vizuri.

Miti mingi yenye majani yenye rangi ya kijani imezunguka mto wa maji unaopita katikati huku maji yakitiririka polepole na kuleta utulivu katika mazingira hayo ya asili, mandhari yanajumuhisha uoto wa misitu na uhai wa mito ndani ya mazingira ya misitu.

Ndani ya eneo lenye uzio wa nyavu, kundi la watu wamesimama wakitazama kwa makini miche ya miti iliyopandwa wakihimiza utunzaji na uhifadhi wa mazingira kwa kusimamia ukuaji wa misitu.

Miti mirefu na mifupi yenye majani ya kijani imezunguka njia pana ambapo mtu mmoja amesimama akiangalia, mazingira haya yanaonyesha mandhari ya misitu yenye mchanganyiko wa mimea mbalimbali kwa ustawi wa mazingira.

Mimea ya kijani ikiwemo maua na miti imepandwa kwa ustadi ndani ya mifuko maalumu, ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaovutia pembezoni mwa jengo. Ikionyesha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira na kuendeleza upandaji wa miti na maua kwa matumizi ya misitu na marejesho ya miti na uoto wa asili.

Miti mirefu na ya kati imepandwa kwa mstari ikiwa imeunda uzio wa asili unaozunguka eneo fulani, huku majani yake ya kijani yakitoa mandhari ya kuvutia na kivuli cha asili. Mandhari hii inaonyesha utunzaji mzuri wa mazingira, katika upandaji wa miti kwa ajili ya uzio.

Miti mirefu na mifupi imezungukwa na majani mazito na vichaka vya kijani, huku daraja la mbao lenye muundo imara likiwa njia pekee ya kuvuka mto wenye maji safi yanayotiririka polepole. Eneo hili linaonyesha uhusiano wa karibu kati ya mazingira ya misitu na ustawi wa viumbe wanaoishi ndani yake.

Miti ya kijani imestawi ndani ya chombo maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho yakisambazwa kwa utaratibu ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo isiyotegemea ardhi.

Rafu ya kisasa imewekwa kwa mpangilio ndani ya chumba maalumu, ikiwa na safu za plastiki zilizopandwa miche midogo ya kijani, huku taa za kung'arisha zikiwa juu, ili kuimarisha ukuaji wake bila kutumia udongo.

Mabomba meupe yaliyotundikwa yameshikilia miche ya kijani inayokua kwa kustawi bila udongo, ikitumia mfumo wa virutubisho vinavyopita kwenye mabomba hayo, kuonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji ardhi kwa kawaida.

Chombo cha plastiki kilichotengenezwa kwa umbo maalumu chenye mirija inayosambaza maji na virutubisho kwa miche ya mimea ilyopandwa ndani ikisaidia ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Miche ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba ya plastiki meupe yaliyochongwa kwa ustadi. Maji yakipitishwa kwa mfumo maalumu bila kutumia udongo; ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha na hewa safi inayowezesha ustawi wa mimea hiyo kwa haraka.

Kifaa maalumu cha plastiki, kimewekwa kwa ustadi kuhimili mmea unaokua bila kutumia udongo, kikionyesha tekinolojia ya kisasa ya kulisha mizizi virutubisho kupitia maji yaliyochanganywa kwa uwangalifu kwaajili ya uzalishaji bora wa mazao.

Miche ya kijani imepandwa kwenye mabomba maalumu, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yanapokea maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wake. Mfumo huu unahakikisha mimea hupata maji na virutubisho bila kutumia udongo, hivyo miche inastawi vizuri na kwa haraka.

Makontena ya plasitiki yamepangwa kwa umakini, ndani yake kuna miche ya kijani iliyoota vizuri kwa kutumia mfumo wa mirija maalumu inayosambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo.

Ndani ya hema kubwa lenye mwanga wa kutosha, miti ya kijani imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yanayounganishwa na mfumo wa maji na virutubisho. Njia hiyo huendelea kukua bila kutumia udongo, ikiwa ni ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kisasa.

Miche ya mimea yenye majani mabichi, imepangwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mpangilio ndani ya chumba maalumu, huku mfumo wa umwagiliaji wa maji ukionekana wazi, ukitoa virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo.

Mwanamke mmoja amesimama kwa makini ndani ya chumba maalum chenye taa na vifaa vya kisasa, akiangalia miche ya mimea iliyo katika vikasha maalum vyenye maji. Anachunguza maendeleo ya mimea iliyo pandwa kwa teknolojia ya kisasa isiyotumia udongo; huku mabomba madogo ya plastiki yakionekana kusambaza virutubisho kwenye mizizi ya miche hiyo.

Miche ya kijani imepandwa kwa uangalifu ndani ya vyombo maalumu vya plastiki visivyo na udongo, vikiwa juu ya mabomba ya maji vinavyo sambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mfumo huu unatumika ndani ya chumba maalumu au hema, ukisaidia mimea kukua kwa haraka bila kuhitaji ardhi ya kawaida.

Mizizi ya miche ya mimea imeenea ndani ya kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa plastiki ambapo mfumo wa umwagiliaji huleta maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi hiyo, bila kutumia udongo ikitoa fursa ya ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa.

Mimea ya miche yenye majani mabichi imepangwa kwenye mabomba meupe, yaliyo pangwa kwa uwangalifu ndani ya chumba maalumu. Huku mfumo wa umwagiliaji maji ukionekana wazi, ukitoa virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo.

Chombo cha plastiki kimejazwa miche ya kijani iliyo pandwa kwa ustadi bila kutumia udongo, huku mfumo wa mabomba ukionekana juu kwa ajili ya kupeleka virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji, jambo linalo onyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotegemea ardhi.

Shamba pana lililonyooka hadi mbali, limejaa kabichi ambazo bado zinakua; zikiwa katika mistari iliyonyooka; zikistawi kwa ustawi mkubwa chini ya mazingira yaliyodhibitiwa, ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kibiashara.

Hema kubwa limejaa mimea ya uyoga iliyoota kwa wingi ndani, ikionyesha mbinu za kisasa ya kilimo cha viwandani zinachotumia maeneo maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hii yenye thamani kubwa kiuchimi.

Nyanya nyekundu zimesambazwa juu ya kifaa maalumu kwa utaratibu mzuri, zikionyesha hatua ya kuchakata mazao baada ya kuvunwa katika kilimo cha kisasa kinachozingatia ubora na usafi wa mazingira. Mandhari inaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la ndani au la viwandani.

Mifuko maalumu iliyofungwa, imetundikwa kwenye chumba kikubwa kilichotengenezwa kwa umbo la kuzuia mwanga mwingi. Huku uyoga ukiota pembeni ya mifuko hiyo, hali inayoashiria mfumo wa kisasa wa kilimo wa kutumia mazingira yaliyodhibitiwa kwa ustawi bora wa zao hilo.

Ndani ya chumba maalumu cha kuhifadhia mazao, nyanya nyekundu zimepangwa kwa uangalifu ndani ya vyombo vya plastiki, vikiwa katika hali safi na salama, tayari kwa usambazaji au uchakataji wa kibiashara.

Katika eneo kubwa lenye mashamba yaliyopandwa vizuri nyanya nyingi zilizokomaa zinaonekana, zikiwa tayari kwa kuvunwa hali inayoashiria kilimo cha kisasa chenye kutumia mbinu za teknolojia ili kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mananasi mengi yaliyowiva yanaonekana shambani, yakiwa yamepangwa kwa safu kwenye udongo uliopangwa vizuri yakionyesha ustawi mzuri kutokana na mbinu za kisasa cha kilimo cha biashara teyari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda sokoni kuuzwa.

Mifumo maalumu imefungwa na kutundikwa ndani ya chumba kilichosekiwa kwa teknolojia ya kisasa, ambapo uyoga maovu ya umetokeza kwa wingi pembeni mwa mifuko hiyo, hali inayodhihirisha mfumo wa kisasa wa uzalishaji wa mazao ya uyoga kwa njia ya kitaalamu.

Vifaranga wadogo wa kuku wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha na vifaa vya kuwapatia joto, maji na chakula. Hali inayoonyesha malezi ya kitaalamu na ufatiliaji wa karibu katika hatua za mwanzo za ufugaji wa kisasa.

Mkulima amesimama ndani ya shamba, lililojaa nyanya mbichi akizingatia mazao hayo kwa umakini mkubwa, mazao haya yamepandwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha mbinu za kilimo cha kisasa na kikubwa.

Nyanya zilizoiva vizuri na kukomaa zinaning'íng'ía juu ya matawi ya mmea wake uliokomaaa, zikionesha kuwa rangi nyekundu zikionesha ishara nzuri kutokana na ishara ya kisasa ya kilimo katika eneo kubwa lililotunzwa kitaalamu.

Mistari ya miche ya kabichi, imetandazwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba pana; huku majani yake mabichi yakionyesha ukuaji mzuri chini ya hali ya hewa yenye unyevuunyevu. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara.

Mahindi marefu yameota kwa mpangilio mzuri, ndani ya shamba kubwa lililojaa uoto wa kijani, yakionesha ustawi bora kutokana na kilimo cha kisasa chenye matumizi ya teknolojia na mbinu bora za uzalishaji.

Chumba maalumu kilichojengwa kwa kisasa, kikiwa na vifaa vya teknolojia ya hali ya juu, ambapo miche ya kijani inalelewa kwa uangalifu mkubwa. Mkulima akisimamia ukuaaji wa miche hiyo, akitumia mbinu za kisasa za kilimo, ili kuhakikisha mazao yanastawi vyema na kufikia viwango vya uzalishaji wa kisasa.

Matunda ya kahawa yaliyokomaa yamevunwa na kukusanya chini kwenye sehemu moja kwa utaratibu, huku watu wakiwa wamekaa pembeni wakisubiri hatua inayofuata uchakataji, hali inayoonyesha mbinu za kisasa za uzalishaji wa mazao kwa wingi.

Vitunguu vingi vimekusanywa pamoja baada ya kuvunwa, huku mkulima akiwa bize kupima kwa makini kwenye mfuko mdogo. Hatua inayodhihirisha umakini wa kilimo cha biashara na usimamizi wa mavuno.

Trekta kubwa linalima shamba kwa ufanisi mkubwa, likiwa na wakulima wawili waliopo ndani, mmoja amesimama nje wakisimama na kusimamia mashine hiyo kwa umakini, shamba hilo ni kubwa likionesha uzalishaji mkubwa wa kilimo cha kisasa.

Ng'ombe wengi wamekusanyika ndani ya banda kubwa, wakila chakula kilichotengenezwa kwa umakini, kwa ajili ya lishe bora. Banda hilo limewekwa katika eneo lililopangika vizuri, likihakikisha mazingira safi na salama kwa wanyama hao.

Mahema makubwa meupe yame simamishwa kwa mpangilio mashambani, yakiwa yana miche mingi ya kijani iliyo pandwa kwa uangalizi maalumu, kuashiria kilimo cha kisasa kinacho tumia teknolojia ya hali ya juu katika uzalishaji wa mimea.

Wakulima wamejipanga shambani huku wakiwa wameinama wakihudumia mimea changa ya kijani, wakiwa na vifaa mbalimbali vya kilimo mkononi kama majembe, wakifanya kazi kwa umakini katika mazingira yanayoonyesha matumizi ya mbinu za kilimo cha kisasa.

Ng'ombe wengi wamesimama ndani ya chumba kikubwa cha kisasa, chenye miundombinu madhubuti, kama vile vyombo vya kulishia. Hali inayoonyesha mazingira yaliyopangwa kwa ajili ya ufugaji wa kiwango kikubwa na kitaalamu.

Shamba kubwa la kilimo cha mahindi na maharage linaonyesha mazao yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, huku mkulima akifanya kazi kwa bidii kuhakikisha mazao yanakua kwa ufanisi katika mfumo wa kilimo cha viwandani, unaotumia mbinu za kisasa na teknolojia za kisasa.

Ndani ya chumba maalumu, kilichotengenezwa kwa mazingira ya kudhibiti unyevu na mwanga. Uyoga mweupe umepandwa kwenye maboksi au mifuko maalumu, ukionekana kuota kwa wingi katika mazingira yaliyoandaliwa kitaalamu, kwa uzalishaji wa kilimo cha kisasa.

Mabomba meusi yamefungwa kwa ustadi kwenye shamba kubwa lenye safu za mimea zilizopandwa kwa mpagilio maalumu, yakisambaza unyevu kwenye kila mstari wenye mazao ili kuhakikisha ustawi wa kilimo, kwa njia endelevu.

Mwanaume amesimama kwenye shamba dogo lililopandwa miche ya kijani akimwagilia kwa uangalifu kwa kutumia chombo maalumu, huku maji yakielekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea kuhakikisha kila mche unapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora katika mazingira ya upandaji wa kisasa.

Miche ya kijani imestawi kwa mpangilio mzuri ardhini, kila mastari ukiambatana na mpira wa maji unaotoa unyevu kwa usahihi, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaowezesha ukuaji bora wa mimea

Shamba limepangwa kwa mistari ya miche changa iliyoota vizuri, huku mipira ya maji ya kisasa ikiwa imewekwa kwa mpangilio mzuri, kila mstari ikimwagilia mimea kwa usahihi bila kupoteza maji hovyo.

Mwanaume akiwa shambani akimwagilia miche ya kijani kwa kutumia mpira wa maji, kwenye shamba kubwa lenye safu zilizopangwa vizuri. Akionesha matumizi bora ya mfumo wa umwagilaji ili kuimarisha kilimo endelevu.

Miche ya kijani imetandazwa kwa mpangilio mzuri kwenye ardhi yenye unyevu, huku mipira ya maji yenye matundu madogo ikipita katikati kwa ajili ya kunyunyizia maji kwa njia ya matone. Mfumo huu wa kisasa ukisaidia kutumia maji kidogo kwa ufanisi mkubwa katika uzalishaji wa mazao.

Mimea ya kijani imestawi kwa mpangilio mzuri kwenye ardhi yenye unyevu huku mipira ya plastiki ya maji ikiwa imesambazwa kwa ustadi kati ya mistari ya miche, ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa njia ya matone. Muundo huu wa umwagiliaji husaidia kuhifadhi maji na kukuza ustawi wa mimea.

Miti ya kijani imepandwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikiwa imeunganishwa na mipira ya maji iliyopenya kwa uangalifu, kati ya mimea ili kutoa unyevu wa kutosha kwa kila mche, katika hatua za awali za ukuaji.

Mimea ya kijani imestawi kwa mpangilio mzuri kwenye ardhi yenye unyevu. Huku mipira ya plastiki ya maji ikiwa inasambaza kwa ustadi kati ya mistari ya miche ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa ajili ya matone. Muundo huo wa umwagiliaji husaidia kuhifadhi maji na kukuza ustawi wa mimea.

Mimea ya asili imeota kwa wingi ikitoa rangi ya kijani kibichi inayochanganya na anga lililojaa mawingu, hali inayounda mandhari yenye utulivu na uzuri wa asili, huku milima ikionekana kwa mbali.

Mandhari ya asili inayoonesha mchanganyiko wa miti yenye majani mabichi na yaliyo kauka, huku nyumba ikionekana kwa mbali na mbwa akiwa amekaa kimya juu ya majani yaliyotanda ardhini, ikiakisi utulivu wa mazingira.

Bwawa la maji lililoko katika eneo la wazi lenye mfereji yanatosambaza maji katika sehemu ya shamba, maji yanazunguka na kuyatunza majani na mimea inayozunguka, huku nyumba ikionekana pembeni ikitoa mandhari tulivu na yenye utulivu wa kiasili.

Mandhari tulivyo wenye miti iliyochanua majani ya kijani kibichi ya kipendezesha eneo la wazi chini ya anga safi la bluu angavu, linaloonyesha utulivu wa hali ya hewa na uzuri wa uoto wa asili.

Mandhari ya kijani yenye maji yanayotiririka polepole pembeni mwa uoto wa asili, miti iliyosimama kwa utulivu na majani ya kijani kibichi yanayongaa kwa mwanga wa jua yakionyesha uzuri wa mazingira safi na yenye uhai wa asili.

Anga safi na wingu dogo liko juu miti mirefu yenye majani mabichi na matawi mengi yakipanuka kwa wingi. Yakijitokeza kwa rangi ya kijani hai, yakijenga kivuli na utowaji wa hewa safi, eneo lina mandhari yenye utulivu na mvuto wa asili unaovutia macho.

Miamba mikubwa imesimama katikati ya eneo lenye nyasi za kijani za asili, huku anga safi na wazi likiakisi mandhari tulivu ya mazingira ya asili yanayovutia na kupendeza macho.

Mandhari inavutia kwa mchanganyiko wa miti mirefu na mifupi, inayozunguka na majani ya rangi ya kijani kibichi, huku milima ikionekana kwa mbali, nyuma ya nyumba chache chini ya anga tulivu.

Mandhari ya kuvutia yenye mimea ya kijani kibichi na miti iliyo simama kwa mpangilio wa asili, huku anga la wazi likitanda juu kwa utulivu likiongeza haiba ya maumbile hayo yanayotulia kwa uzuri wa kipekee.

Pundamilia pamoja na wanyama wengine wakiwa katika mazingira ya milima yenye nyasi za kijani na miti mirefu, inayoonyesha muonekano wa maisha ya porini yanayoendana na hali ya hewa safi na utulivu wa mazingira.

Eneo la mandhari lenye miti ya kijani, milima midogo ya asili kwa mbali, angani kuna mawingu meupe yaliyochomoza katika anga ya bluu. Mandhari hiyo ina utulivu unaovutia, na kuashiria mazingira yenye rutuba na hali ya hewa tulivu.

Madimbwi makubwa ya maji yamejaa kwenye maeneo ya chini ardhini, yakiwa yamezungukwa na nyasi za kijani, zilizomea kwa wingi pamoja na miti ya asili inayotoa kivuli, hali inayoonyesha mandhari ya asili yenye utulivu na uzuri wa kiasili.

Bwawa dogo la maji limetulia katikati ya uoto wa asili, likizungukwa na nyasi laini na miti ya asili huku anga safi la bluu likitanda juu likileta mandhari ya kupendeza ya mazingira ya asili.

miti mirefu yenye majani mazito imeota kwa wingi kwenye eneo lenye nyasi za kijani kibichi , hali inaonyesha mazingira ya asili yenye uoto wa kuvutia na wenye rutuba nzuri kwaajili ya kupunzikia au starehe .

Mandhari ya kupendeza ikiwa na miti ya asili iliyosimama kwa mpangilio wa kuvutia juu ya ardhi, iliyofunikwa na nyasi za kijani huku anga pana likitanda juu likiwa safi na tulivu, likiongeza haiba ya mandhari hiyo ya asili isiyo chakachukuliwa.

Mandhari ya asili yenye miti mirefu na milima yenye nyasi za kijani, huku anga likiwa safi na zito kwa wingu ikiangaza uzuri wa mazingira ya kijani na uzuri wa ardhi kwa matazamo wa mbali.

Mandhari yenye miti ya asili ya urefu tofauti, nyasi za kijani zilizotanda ardhini na mawingu angani; kuunda mazingira tulivu yanayoonyesha uzuri wa maumbile katika eneo hili yakivutia macho na kupendeza.

Majani ya kijani yameenea kwenye ardhi tambarare, huku miti ya asili ikiwa imesimama kwa mpangilio wa kiasili, na anga likiwa wazi mithili ya mandhari ya asubuhi tulivu, inayopendeza macho ya mtazamaji.

Milima yenye miamba mingi miti mizito likizunguka barabara yenyw vumbi tele, huku nyasi zilizokauka zikitanda aridhini, yakionyesha hali ya ukame katika mandhari hii ya asili, yenye changamoto za mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa.

Nyasi ndefu za kijani kibichi zimesimama kwa wingi, zikizungukwa na miti mirefu yenye majani ya kijani. Yote yakiwa chini ya angani safi lenye mawingu mazito. Mandhari hii inatoa hisia ya amani na uhai katika mazingira ya asili.

Twiga wawili wamesima wakitazama mbele karibu na mti mpana wenye matawi yaliyosambaa anga limetanda wazi juu yake, huku madhari ya milima kwa mbali ikionekana na nyasi ya kijani zikichipia chini ikionekana zikiambatana na miti mifupi iliyosambaa kwa mpangilio wa asili.

Twiga wamesimama katikati ya uwanda wenye nyasi za kijani kibichi, milima inayoonekana kwa mbali imetanda nyuma yao, huku miti mirefu ikiwa imesambaa katikati ya eneo hilo, ikionyesha mandhari ya kuvutia ya asili yenye uzuri wa kupendeza.

Barabara ya lami inayoelekea mbali, ikipita katikati mandhari ya kuvutia yenye milima ya kijani kibichi, huku nyasi zilizochanua kwa uzuri zikisambaa pande zote, na anga safi likitoa mwangaza kupendeza wa asili.

Mandhari ya kuvutia inayoonyesha vilima vyenye uoto wa kijani, miti iliyosambaa vizuri na nyasi zilizostawi; zikifunika ardhi kwa upana, huku maji yakitamba kwa utulivu upande wa chini wa bonde, yakiongeza uzuri wa asili na mandhari ya kuvutia yenye utulivu.

Katikati ya shamba lenye majani mabichi mbuzi kadhaa wanachungwa kwa uangalifu, huku mwanaume mmoja akiwa amemshika mbuzi kwa karibu na kumlisha kwa mkono; hali inayoonesha uhusiano wa karibu kati ya mfugaji na mifugo yake.

Banda kubwa limejaa mbuzi wengi wanaokula majani kwa amani. Eneo limepangwa kwa usahihi, kuhakikisha mifugo inapokea lishe bora na kustawi vizuri, katika mazingira yaliyopangwa mahususi kwa ajili ya ufugaji.

Nyumba ya mbao yenye paa refu, ambapo mifugo mbalimbali kama ng’ombe wamesimama ndani kwa ajili ya kulea na kuhifadhi afya zao. Eneo hili linaendeshwa kwa njia ya ufugaji wa mifugo, kwa kiwango kidogo au cha kati.

Zizi lililotengenezwa kwa mbao, limejengwa kwa mpangilio mzuri likiwa limezungukwa na uzio, huku mbuzi mmoja akiwa ndani anakula majani mabichi yaliyotangazwa kwa utaratibu wa ufugaji bora wa kisasa.

Mbuzi wawili wamesimama ndani ya zizi, linalozungukwa na mabati, wakila majani mabichi yaliyotandazwa ardhini mazingira yanadhihirisha ufugaji mdogo wa nyumbani ambapo zizi limejengewa kwa vifaa rahisi huku likiwa wazi bila paa wala nyavu.

Bata wengi wakiwa wamesimama katika eneo lililojaa uzio wa nyavu lenye usalama wa hali ya juu, wakipatiwa chakula kwa mpangilio mzuri unaowezesha ukuaji bora na afya njema yao.

Kuku wengi wamesimama kwa utulivu ndani ya eneo lililojaa majani safi yenye rutuba. Mazingira haya husaidia kuhimiza ukuaji na afya bora kwa wanyama hao katika banda la kuku.

Vifaranga wadogo wamewekwa ndani ya chumba maalumu chenye mwanga hafifu, wakizungukwa na vyombo maalumu vya chakula na maji. Mazingira yameandaliwa kwa uangalifu, ili kuwapa joto na usalama wanaohitaji katika hatua za awali za ukuaji wao.

Katika banda lenye nyavu watu wawili wapo wakiudumia kuku kwa kuwapa chakula kwa makini. Hali hii inaonyesha shughuli za ufugaji wa kuku ambapo uangalifu na utunzaji wa wanyama ni muhimu kwa ukuaji na afya yao.

Banda kubwa lenye miundombinu madhubuti linaonekana likiwa na kuku wengi waliopangwa kwa mpangilio, huku watu wawili wakiwa wamesimama ndani wakichunguza au kusimamia shughuli za ufugaji kwa uangalifu, wakihakikisha kuku wanapata huduma bora kama chakula na maji.

Kundi la kuku limekusanyika ndani ya chumba maalumu wakila chakula kilichomwagwa ardhini, huku vyombo vya maji vikiwa vimetundikwa pembeni. Hali inayoonesha ufugaji wa kisasa unaoweka mkazo kwenye afya na malezi bora kwenye ndege hao.

Mfuko maalumu wenye maandishi yaliyoandikwa kwa uangalifu na picha ya tikiti maji, unaonyesha aina ya mbegu zilizomo ndani yake, ukiashiria matumizi yake katika uzalishaji wa mazao bora, kupitia mbinu za kisasa za kilimo cha mbegu.

Mfuko wa plastiki umesimaama wima ukiwa na maandishi yanayobainisha aina ya mbegu na maelezo muhimu kuhusu zao lililochorwa juu yake. Ikielezea matumizi yake kwa kilimo cha kisasa kwa uzalishaji wa mazao bora.

Ndani ya hema kubwa jeupe miche ya kijani imepangwa kwa umakini, katika vikasha maalumu ikionyesha mazingira ya kisasa ya kutolea mbegu, ambapo hali ya hewa inadhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa miche, kabla ya kuhamishiwa shambani.

Mfuko wa plastiki umeandikwa kwa maandishi na picha zinazohusiana na zao lililo ndani yake. Zikitoa taarifa wazi kuhusu maudhui na matumizi yake shambani. Maneno hayo yanasaidia wakulima kuelewa bidhaa wanazotumia kwa urahisi.

Miti ya kijani imestawi ndani ya chombo maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi, ikionyesha hatua za awali za ukuaji wa mimea kabla ya kuamishiwa shambani kwa ajili ya kupandwa na kuvunwa.

Miche midogo ya kijani imepandwa kwa mpangilo mzuri, katika sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa uangalifu. Ikionyesha ukuaji mzuri na afya bora ya mimea. Eneo hili limebuniwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha kisasa, na kilimo cha mbegu bora.

Hema kubwa jeupe limesimamishwa kwa ustadi likifunika eneo maalumu ambapo miche ya kijani imetandazwa ndani ya vikopo vidogo, ikiota kwa mpangilio mzuri kama hatua ya awali ya ukuzaji wa mazao bora kupitia mbegu zilizochaguliwa kwa uangalifu.

Watu wanne wamesimama kwenye shamba lenye udongo ulioandaliwa mmoja akiwa na mfuko wa mbegu mkononi, akijiandaa kwa makini kupanda mbegu kwa kufuata mstari uliochorwa ardhini, huku wengine wakiwa wanamuangalia.

Mfumo wa plastiki wenye picha ya nyanya na maandishi yanayohusu kulimo cha mbegu ukionyesha ubora wa aina za mbegu zilizomo ndani. Ukiwekwa katika rafu za maduka maalumu kwa wakulima na wataalamu wa kilimo.

Mifuko ya plastiki yenye maandishi na picha za mazao mbalimbali yamepangwa kwa uangalifu, yakionesha aina tofauti za mbegu na mbolea. Maelezo hayo husaidia wakulima kuelewa bidhaa wanazozipata kwa urahisi, na kuchagua zinazowafaa kwa kilimo chao.

MIche ya kijani imestawi vizuri shambani, ikizungukwa na mipira ya plastiki inayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi, kuhakikisha ukuaji bora wa mazao yanayokuja kwajili mavuno ya baadae.

Rafu imepakiwa mifuko ya plastiki yenye mbegu za mazao mbalimbali yaliyopakiwa kwa mpangilio mzuri. Mifuko hii ina maandishi na picha zinazoelezea aina za mazao yaliyomo ndani, ikiwa ni sehemu ya shughuli za kilimo cha mbegu.

Mfuko wa plastiki umechorwa picha ya zao lililokomaa na kuandikwa maandishi yanayoelezea aina ya mbegu au maelezo ya kilimo, ukionyesha kuwa umeandiliwa kwa matumizi ya wakulima, wanaotegemea kilimo cha kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora.

Miche ya kijani imepandwa kwa utaratibu ndani ya eneo lililoandaliwa vizuri, huku mipira ya maji imeunganishwa vizuri kuzunguka kila kikopo kwa ajili ya umwagiliaji wa mara kwa mara. Jambo linaloonyesha hatua za awali za ukuzaji wa mbegu bora.

Bakuli za plastiki zimewekwa kwa mpangilio mzuri chini, zikiwa na mbegu mbalimbali ndani yake, kila moja ikiwa na karatasi zenye maandishi yanayoelezea aina na sifa za mbegu husika. Mazingira hayo yanaonyesha utaratibu wa hifadhi ya mbegu kwa njia ya kisayansi.

Mfuko wa plastiki umeandikwa maandishi pamoja na picha ya zao ikionesha bidhaa zinazo hifadhiwa kwa usahihi kwaajili ya kilimo cha mbegu, mfuko huo umejaa miche ya mbegu iliyopandwa kwa uangalifu ikitoa taswila ya shughuli za kilimo cha mbegu zinazo weza kutoa mazao bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Mfuko wa plastiki, umetengenezwa kwa uimara, ukiwa na picha ya papai, lililokomaa, pamoja na maandishi yanayoelezea, aina na ubora wa mbegu zilizomo ndani, ukionyesha kuwa ni maalumu, kwa wakulima wanaolima zao la papai, kwa matumizi ya kibiashara, au chakula.

Mimea ya kijani inayochipua na kustawi katika vyombo vidogo, ikionyesha mwanzo wa mchakato wa kilimo cha mbegu. Mimea hii ni hatua ya kwanza muhimu kwa ajili ya kuendeleza mazao shambani kwa ufanisi mkubwa.

Viroba vikubwa vimejaa bidhaa za kilimo kama mbegu mbalimbali. Vikiwa vimepangwa kwa mpangilio ndani ya ghala la kuhifadhia pembejeo, ambapo mazingira yanaonyesha maandalizi ya usambazaji au uhifadhi wa mbegu kwa matumizi ya baadaye.

Miche ya kijani kibichi imetandazwa juu ya sehemu maalumu ya kustawishia. Ikiwa imepandwa ndani vya vyombo vidogo vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, ili kurahisisha uoteshaji na ufuatilaji wa makuzi ya mbegu hizo kwa ajili ya kilimo bora.

Ndani ya chumba kilichoandaliwa kwa huduma za wanyama. Mwanaume anaonekana amemshika mbwa kwa uangalifu. Ikiwa ni sehemu ya uchunguzi au matibabu ya mifug, jambo linaloashiria upatikanaji wa huduma za usahihi kwa wanyama.

Watu kadhaa wamesimama kwenye eneo la wazi lililozungukwa na uzio wa ukuta, wakiwa wanatazama mbwa wa kisasa walioko ndani. Mbwa hao wanaonekana wenye afya huku wakiangaliwa kwa makini hali na tabia zao.

Vibanda vidogo vya mbao vimezingirwa na paa thabiti linalowalinda wanyama dhidi ya miale ya jua kali na mvua, eneo ambalo limedhibitiwa vya kutosha kwa ajili ya uangalizi wa karibu wa wanyama na kuwahudumia kwa urahisi ili kuhakikisha afya zao zinabaki imara kila wakati.

Vibanda vya mbao vimejengwa kwa mpangilio wa mstari, kila kimoja kikiwa na paa la bati na sehemu ya mbele ya wazi. Vinaonekana kuwa sehemu ya kuhifadhi au kutunzia wanyama wagonjwa au vifaa vinavyohusika na tiba za mifugo.

Mbwa mwenye afya nzuri amesimama katikati ya wanaume wawili, wakionekana kumtazama kwa makini kana kwamba wanamfanyia uchunguzi wa kiafya. Huku mmojawao akiwa ameshika kifaa mkononi, mazingira yakionyesha kuwa ni eneo la utoaji wa huduma za wanyama.

Mabanda ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ustadi yamejengwa ndani ya eneo maalumu, Kila banda likiwa na mnyama wa aina tofauti kama mbwa, paka wakiwa katika hali ya utulivu huku wakiangaliwa na wataalamu wa afya za wanayama.

Vyumba maalum vyenye uzio vimezungukwa na maeneo ya wazi ambapo mbwa wanakaa huru, wakipata hewa safi na mwanga wa kutosha, huku wakilindwa kwa usalama wa kutosha ndani ya mazingira yanayofaa kwa afya zao.

Karatasi yenye maandishi pamoja na picha ya mbwa na paka, imewekwa kwenye ukuta wa kliniki za wanyama, ikitoa taarifa muhimu kwa wamiliki wa wanyama kuhusu huduma za afya na tiba; zinazopatikana katika eneo hilo kwa ajili ya afya bora ya mifugo.

Ndani ya mabanda maalumu chatu kadhaa wamelala wakiwa wamenyosha miili yao ya urefu tofauti, ngozi zao zikiwa na michirizi, wakiwa katika hali ya utulivu bila haraka yoyote wakisubiri chakula.

Mamba mawili wamesimama ardhi katika mazingira ya asili wakijitaharisha kwa uangalifu katika la porini, wanyama hao wakali wanaonyesha nguvu na ustadi wa kuishi katika mazingira magumu.

Tumbili mmoja amesimama juu ya jiwe kubwa lililo katitati ya miti yenye majani, akiwa makini huku akiangalia mazingira yanayomzunguka, ishara ya maisha ya wanyamapori katika makazi yao ya asili.

Pundamilia mmoja amesimama juu ya nyasi za kijani, milia yake myeupe na myeusi iking'ara kwa mwanga wa asili, macho yake yakielekezwa mbele kwa makini kana kwamba anachunguza mazingira au kunusa harufu ya hatari karibu naye.

Kundi kubwa la tembo limekusanyika aridhini, baadhi yao wakisimama kwa umakini, uku wakimzunguka na kumlinda mtoto wao mdogo aliyejificha katikati yao, wakionekana kuwa na mshikamano na uwangalizi wa kipekee, dhidi ya hatari za porini.

Kundi la viboko, wakiwa ndani ya maji ya mto yenye kina kifupi. Miili yao mikubwa inaonekana juu ya uso wa maji, huku wakionekana watulivu, wakizungukwa na uoto wa asili wa porini unaovutia macho.

Twiga warefu wamesimama kwenye eneo la wazi ambalo halina majani, huku watalii wakiwa karibu nao, baadhi wakigusa kwa tahadhari na wengine wakipiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu ya tukio hilo la kuvutia.

Mwanaume aliyevaa mavazi maalumu akiwa makini anawapatia tembo chakula kilicho ndani ya dumu, akihakikisha wanyama hawa wakubwa wanapata lishe inayofaa katika mazingira yao ya porini.

Ndege mmoja ame kaa juu ya tawi la mti mkubwa wenye majani yeneye majani ya rangi ya kijani kibichi, eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya asili iliyo jaa uhai na wanyamapori wanazunguka katika mazingira yao ya asili.

Tembo wakubwa wamesimama wakipewa maji na chakula na watu waliovaa mavazi maalumu ya kuwahudumia. Hali inayoashiria uangalizi wa karibu kwa wanyama wa porini ndani ya mazingira yanayodhibitiwa kwa usalama wao na wahudumu.

Tembo wamesimama kwa makundi katika eneo la wazi, huku watu wakizunguka wakitazama kwa makini tabia na mienendo yao. Mandhari hii inahusiana na wanyama pori, ikionyesha uhusiano wa watu, na viumbe hawa katika mazingira yao ya asili.

Twiga amesimama katika eneo la pori lenye nyasi ndefu na miti mingine mbalimbali, akizungukwa na mandhari ya asili yenye utulivu na wanyama wengine porini wakivutiana pumzi kwa amani.

Twiga mrefu amesimama katikati ya miti yenye majani mengi na matawi yenye rangi ya kijani ya ngavu, amejidhatiti ulimi wake kwa utulivu huku mazingira hayo yakizungukwa na anga ya wazi yakitoa hisia na uhai wa porini.

Tembo wakiwa wamesimama katika sehemu maalumu, huku watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa karibu, wakiwapa maji kwa kutumia chombo hali inayoashiria uangalizi wa karibu wa wanyama pori, katika mazingira salama na yenye utaratibu wa kitaalamu.

Katika eneo la wazi lenye miti mirefu na nyasi za kijani wanyama wa porini mbalimbali wanatembea kwa utulivu, hali inayoonyesha uzuri wa mazingira ya asili yanayowahifadhi viumbe hao kwa njia bora.